Wafanyakazi wa benki wakiwa katika eneo la ofisi, wakisikiliza na kutoa huduma mbalimbali kwa wateja ikiwemo kufunga na kufungua akaunti, maelezo kuhusu mikopo na marejesho pamoja na ubadilishaji wa fedha za kigeni.

Mashine ya kieletroniki ya benki ya KCB, ambayo hutumiwa na wateja katika kujihudumia na kufanya miamala ikiwemo kutoa pesa, ambapo atahitajika kuweka kadi na namba ya siri itakayompa ruhusa kupata huduma zinazopatikana kwenye akaunti zilizosajiliwa.

Watu wakiwa wameshikilia bendera za rangi nyekundu za benki ya Absa ambayo hujihusisha na utoaji wa huduma za kifedha ikiwa ni pamoja na kutoa na kuweka, mikopo pamoja na ubadilishaji wa fedha za kigeni.

Tangazo la huduma za kibenki la "co-operative bank" likiwa limeandikwa "internet banking cash back" na chini kukiwa na maandishi yanayosomeka "lipa bills ki proo na co-opp internet banking" pembeni yake kukiwa na mtu alieshika simu akionekana kufurahishwa na matumizi ya huduma.

Sehemu ya starehe ikiwa na chupa nyingi za vinywaji vya aina mbalimbali, huku kukiwa na watu ambao wameenda eneo hilo kwa ajili ya kujumuika kwa pamoja kunywa na kupata burudani ya kucheza na kusikiliza muziki, ikiwa ni baada ya kutoka katika shughuli na miangaiko ya kila siku.

Sehemu ya starehe iliyo na viti vingi ambapo watu hukutana na kujumiuka kwa pamoja, baada ya kutoka katika shughuli mbalimbali kwaajili ya kunywa vinywaji, na kupata burudani ya kucheza na kusikiliza muziki ili kupunguza mawazo.

Sehemu ya starehe, ikiwa na wateja wengi waliojumuika kwa pamoja baada ya kutoka katika shughuli na mihangaiko ya kila siku, kwa lengo la kujipatia vinywaji ambavyo vipo katika meza kwa wingi pamoja na glasi ambazo wanazitumia kunywea.

Watu wengi wakiwa katika eneo la starehe, ambapo hukutana kwa pamoja baada ya kutoka katika shughuli za kila siku, kwa lengo la kunywa, kuvutia, pamoja na kucheza na kusikiliza muziki; ikiwa ni kwa ajili ya kupunguza mawazo na kupata burudani.

Sehemu ya starehe ikiwa imejaa watu wengi ambao wamekutana na kujumuika kwa pamoja wakitoka katika shughuli mbalimbali za kila siku kwa lengo la kupata vinywaji, kuvuta shisha pamoja na kusikiliza na kucheza burudani ya muziki.

Wateja wakiwa wamejumuika na kukaa kwa pamoja katika sehemu ya starehe wakinywa vinywaji, huku kukiwa na mhudumu wa sehemu hiyo ambaye analeta na kuvipanga kwenye meza ili kuendeleza burudani hiyo ambayo watu huitumia kwa ajili ya kusindikiza maongezi pamoja na kupunguza mawazo.

Sehemu ya starehe ikiwa na mhudumu ambaye nyuma yake kuna chupa nyingi za vinywaji zikiwa zimepangwa vizuri, na mbele ya mhudumu huyo kuna mteja mmoja aliyeshikilia kinywaji ambaye amekuja sehemu hiyo kwa ajili ya kupata huduma.

Wauzaji wa magari ambayo huagizwa na kusafirishwa kutoka katika kampuni mbalimbali za uzalishaji, ikiwa imepangwa katika sehemu ya biashara, ambapo wateja huweza kupita na kuangalia, kuuliza bei, pamoja na kufanya manunuzi.

Magari yenye rangi nyeusi aina ya Toyota yakiwa yamepangwa vizuri katika sehemu ya wazi ambayo wateja waweze kupita kuangalia na kuchagua kwa ajili ya kufanya manunuzi ambapo wauzaji hao husafirisha na kuagiza kutoka katika nchi mbalimbali kisha kuyaingiza sokoni kwa ajili ya wateja wao.

Magari aina ya BMW yakiwa yamepangwa katika sehemu ambayo wateja hupita kwa ajili ya kuangalia, kukagua, kuuliza bei pamoja na kufanya manunuzi ya magari hayo; ambayo husafirishwa na kuagizwa kutoka katika sehemu mbalimbali .

Magari mengi yakiwa yamepangwa katika eneo ambalo, hutumika kuonyesha wateja wakati wa kufanya manunuzi, ikiwa ni baada ya wauzaji hao kuagiza na kusafirisha kutoka katika nchi mbalimbali, na kisha kuyaingiza nchini kwaajili ya kuyauza.

Mashine ya kisasa na ya kiteknolojia, ambayo hutumika katika kuhifadhi na kuuza maziwa, ikiwa imebandikwa picha nzuri ya kuvutia kwa ajili ya matangazo, yenye glasi pamoja na ng'ombe ambapo mteja hukinga maziwa kwa kutumia chombo chake, yanayotoka katika bomba, ikiwa ni baada ya kuchagua kiasi pamoja na kulipia.

Duka linalojihusisha na uuzaji na usambazaji wa bidhaa za maziwa lililo na bango kubwa juu lililoandikwa GSP milk huku kukiwa na namba zinazotumika kwa ajili ya mawasiliano, pembeni yake kukiwa na mabango ya matangazo yanayoonyesha picha na bidhaa ambazo zinapatikana dukani hapo.

Mashine ya kisasa ikiwa imebandikwa picha nzuri za matangazo ambazo huvutia wateja inayotumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, ambapo mteja atakinga chombo chake kwenye bomba linalotoa maziwa baada ya kuchagua kiasi pamoja na kulipia

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa likiwa na mashine ya kisasa ya kielektroniki, ambayo hutumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza ambapo mteja hukinga maziwa yanayotoka kwenye bomba ikiwa ni baada ya kuchagua kiasi pamoja na kulipia.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, likiwa limebandikwa picha nzuri kwa ajili ya matangazo, ambayo huonyesha bidhaa inayopatikana sehemu hiyo, ambapo mfanyabiashara hukusanya maziwa kutoka maeneo ya wafugaji, au viwanda vya uchakataji, na kuleta hapo kwa ajili ya kuyauza.

Duka linalojihusisha na wauzaji wa maziwa ambapo mfanyabiashara hukusanya maziwa, kutoka katika sehemu mbalimbali za wafugaji na kuyaleta dukani hapo ili kuwapatia wateja wake huduma hiyo kwa ajili ya matumizi yao.

Mashine ya kisasa ambayo imetengenezwa maalumu kwa ajili ya kutumika katika kuhifadhi pamoja na kuuza maziwa, ambapo mteja hukinga chombo chake kwenye bomba, ambalo litatoa maziwa baada ya kuchagua kiasi, pamoja na kufanya malipo.

Duka la bidhaa za maziwa, lenye kifaa maalumu kilichoandikwa " LUCY MILK ATM", na kilichopambwa na rangi nyeupe na bluu, kikiwa na picha ya mtoto akinywa maziwa, ambapo wateja hutumia kujihudumia, pamoja na kufanya malipo.

Duka linalojihusisha na uuzaji na usambazaji wa bidhaa za maziwa, kukiwa na mmoja ya muuzaji ndani akitoa huduma ya kumpimia mteja maziwa katika chombo alichokuja nacho, ikiwa ni katika ujazo halisi aliohitaji na kulipia.

Kifaa cha kielektroniki kinachotumika katika uuzaji wa maziwa, ambapo mteja huweza kupata ujazo tofauti wa maziwa kulingana na kiwango cha pesa atakacholipia, kikiwa kimebandikwa matangazo mazuri kwaajili ya kuwavutia wanunuaji.

Duka la uuzaji na usambazaji wa bidhaa za maziwa, kukiwa na mmoja wa afisa usafirishaji akiwa amekaa kwenye pikipiki iliyopakia vyombo maalumu, vinavyotumika kuhifadhi na katika usambazaji wa bidhaa hiyo.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa limeandikwa mlangoni maziwa yetu; huku ndani kukiwa na muuzaji ambaye yuko tayari akisubiri wateja kutoka katika sehemu mbalimbali, kwa ajili ya kuja na kufanya manunuzi ya bidhaa hiyo.

Duka inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa na bango kubwa lililoandikwa Mount Kenya Milk deport huku nje kukiwa na wateja ambao wamekuja kununua bidhaa hizo kwa ajili ya matumizi.

Duka kubwa la bidhaa za maziwa; yakiwa yamehifadhiwa kwenye vifungashio maalumu vyenye ujazo tofauti kwa ajili ya kutunza, yenye majina ya mtengenezaji na maelezo ya virutubisho, kukiwa na wateja wakichagua kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Muuzaji akiwa ndani ya duka amevaa koti jeupe, akimimina maziwa kutoka katika chombo ambacho anakitumia kwa ajili ya kupimia na kuweka kwenye jagi, ambalo mteja amekuja nalo mahali hapo kwa ajili ya kupata huduma hiyo.

Duka linalojihusisha na uuzaji na usambazaji wa bidhaa za maziwa likiwa na picha kubwa za matangazo yenye bidhaa zinazopatikana dukani hapo pamoja na mtambo wa kisasa wa kielektroniki ambapo wateja huutumia kujihudumia pamoja na kufanya malipo kwa njia tofauti.

Duka lenye bidhaa nyingi za maziwa, kukiwa na kifaa maalum cha kuhifadhi chenye picha ya kuvutia glasi ya maziwa na ngombe kwa ajili ya matangazo ambapo wateja hutumia kujihudumia na kufanya malipo.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, kukiwa na mteja ambaye anakinga maziwa kutoka katika bomba lililopo kwenye mashine ya kisasa ya kieletroniki ikiwa ni baada ya kuchagua kiasi anachohitaji na kufanya malipo.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, ikiwa yamehifadhiwa katika vyombo maalumu kwaajili ya utunzaji na kupangwa vizuri, huku kukiwa na mteja ambaye amekuja sehemu hiyo kununua kwaajili ya matumizi yake.

Duka linaojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa na picha nzuri za matangazo; zilizobandikwa mlangoni kwa ajili ya kuvutia wateja na kuonyesha bidhaa hizo, huko ndani kukiwa na kifaa cha kielektroniki ambacho wateja hutumia kujihudumia na kufanya malipo.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa likiwa limebandikwa picha za matangazo nje za kuvutia kwa ajili ya kuonyesha wateja bidhaa zinazopatikana sehemu hiyo. Huku ndani kukiwa na kifaa ambacho hutumika katika kutunza na kuuza maziwa.

Duka linalouza maziwa likiwa na mashine ya kielektroniki iliyoandikwa "Milk ATM" na kubandikwa picha nzuri za matangazo. Mashine hiyo hutoa maziwa kwenye bomba baada ya mteja kuchagua kiasi anachohitaji pamoja na kulipia.

Mtu akiwa anatumia kifaa maalumu cha kieletroniki kilicho andikwa MILK ATM ambacho hutumiwa na wateja kujihudumia wenyewe kwa kuchagua kiasi cha maziwa anachohitaji pamoja na kufanya malipo kisha yatatoka kwenye bomba kwenda kwenye chombo cha mteja.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa likiwa na picha ya ng'ombe, ambayo hutumika katika kuonyesha wateja bidhaa inayopatikana sehemu hiyo, ambapo watu kutoka maeneo mbalimbali hupita kwaajili ya kununua kwa matumizi yao.

Duka linalojihusisha na usambazaji na uuzaji wa bidhaa za maziwa fresh pamoja na mtindi. Ambapo wauzaji hukusanya bidhaa hiyo moja kwa moja kutoka kwa wafugaji na kuleta katika maeneo ya karibu na watu.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, likiwa na mhudumu aliyevaa koti jeupe, akitumia mtambo maalumu, unaohifadhi maziwa na kutumiwa na wateja kujihudumia na kufanya malipo.

Duka linalojihusisha na uuzaji na usambazaji wa bidhaa za maziwa likiwa na bango kubwa lenye picha ya ng'ombe pamoja na jina lilioandikwa (LIMURU DAIRY Farmers) , huku ndani kukiwa na bidhaa nyingi ambazo zimewekwa tayari kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa likiwa na vitafunwa vya aina tofauti, vilivyowekwa katika vyombo maalumu, ambapo wateja wanaokuja sehemu hiyo kwa ajili ya kupata huduma hupendelea kula pamoja na kinywaji hicho.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, likiwa na bango kubwa, juu lenye jina, pamoja na picha ya ng'ombe, ambapo maziwa hayo husafirishwa kutoka kwa wafugaji katika maeneo mbalimbali na kuletwa sehemu hiyo, ambayo wateja huja kununua kwa ajili ya matumizi yao.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ikiwa imebandikwa picha nzuri kwa ajili ya matangazo zenye kuvutia ambayo hutumiwa na wateja katika kujihudumia maziwa yanayotoka kwenye bomba baada ya kuchagua kiasi pamoja na kufanya malipo .

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, zikiwa zimehifadhiwa kwenye vifungashio vyenye ujazo na aina tofauti na kupangwa vizuri, ili kuwezesha wateja kuona kirahisi wakati wakichagua wanazohitaji kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Duka linalo jihusisha na uuzaji wa maziwa likiwa limebandikwa picha kubwa ambayo hutumika kuvutia wateja pamoja nakuonyesha bidhaa ambazo zinapatikana sehemu hiyo sambamba na hilo kukiwa na jina la duka pamoja na namba ambazo hutumika kwa ajili ya mawasiliano.

Duka linaojihusisha na uuzaji na usambazaji wa bidhaa za maziwa, likiwa limebandikwa picha nzuri za matangazo kwa ajili ya kuvutia wateja na kuonyesha bidhaa zinazopatikana. Pembeni kukiwa na bango nzuri lililoandikwa Glory Milk, na ndani ya duka hilo kuna kifaa maalum cha kilitoniki kinachotumika kuuzia maziwa.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa likiwa na mteja alieshikilia chupa Ikiwa ni baada ya kupata huduma, ambapo muuzaji hukusanya maziwa kutoka katika sehemu mbalimbali za wafugaji na kuleta kwa ajili ya kuyauza.

Duka linalo jihusisha na uuzaji wa maziwa linaloitwa "STINA MILK", likiwa na picha ya ng'ombe pamoja na maelezo yaliyo andikwa chini yake " tunauza maziwa", huku ndani kukiwa na mteja akiwa amekaa kwenye kiti akisubiri kupatiwa huduma.

Duka kubwa linayojihusisha na uuzaji wa thamani za ndani, likiwa na bango kubwa la matangazo lenye picha za kuwavutia wateja pamoja na mawasiliano ya wauzaji. Huku ndani kukiwa na makochi, ambayo yametengenezwa tayari kwa wateja kufanya manunuzi.

Makochi yaliyotengenezwa na kuwekwa vitambaa vizuri vyenye rangi ya kuvutia pamoja na mito yake; yakiwa yamewekwa katika sehemu ambayo wateja wanaweza kupita kuangalia, kuyakagua pamoja na kufanya manunuzi kwa ajili ya matumizi yao.

Wauzaji wa vitu vya ndani ikiwa ni pamoja na meza, viti, makochi yaliyotengenezwa kwa vitambaa vizuri, vyenye rangi inayovutia pamoja na mito yake. Vikiwa vimepangwa katika eneo kubwa la ndani, ambapo wateja hupita kuangalia na kuchagua kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Meza kubwa na ndefu iliyochongwa na kutengenezwa vizuri kwa kutumia mbao. Ikiwa na muonekano unaofaa zaidi kwenye matumizi ya biashara, ikiwa ni pamoja na uuzaji wa vinywaji, matunda, pamoja na vyakula.

Watengenezaji na wauzaji wa vitu vya ndani ikiwa ni pamoja na meza, makochi, na vitanda, vikiwa vimewekwa katika chumba kilichopangwa na kupambwa vizuri ili kuvutia wateja wakati wakija kuangalia na kuchagua, kwaajili ya kufanya manunuzi.

Wauzaji wa vitu vya ndani, ikiwa ni pamoja na makochi, viti, meza kubwa na ndogo, pamoja na makabati venye vitambaa vizuri na rangi ya kuvutia, vikiwa vimewekwa katika chumba kikubwa ambapo wateja huweza kupita kuangalia, kukagua, kuchagua na kufanya manunuzi.

Vitu vya ndani ikiwa ni pamoja na meza, makochi yaliyotengenezwa vizuri kwa vitambaa vyenye rangi ya kuvutia pamoja na vitanda vilivyotandikwa vikiwa na mito yake huku vimewekwa vizuri na kupangwa katika mpangilio unaovutia kwenye chumba kikubwa ambapo wateja huweza kuangalia na kuchagua kwa ajili ya kufanya manunuzi .

Sehemu ya uuzaji wa vitu vya ndani ikiwa na makochi mengi ya aina tofauti, yakiwa yametengenezwa kwa kutumia vitambaa vinavyovutia, pamoja na makabati. Vitu hivyo vikiwa vimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja kuja kuangalia na kufanya manunuzi.

Meza pamoja na viti vingi ambavyo hutumika katika kulia chakula vikiwa vimetengenezwa kwa kutumia mbao na kupakwa rangi nzuri inayovutia, vikiwa vimewekwa katika eneo la wazi ambalo wateja wanaweza wakafika kuangalia, kuchagua pamoja na kufanya manunuzi.

Sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vitu vya ndani ikiwa na viti, makochi, meza ya kulia chakula na sebuleni vikiwa vimepangwa vizuri katika chumba maalumu ambacho wateja hupita kuangalia na kufanya manunuzi.

Eneo lenye vitu vya ndani kama makochi, meza, pamoja na vitanda, ikiwa vimetengenezwa kwa ustadi mkubwa, na kuzingatia ubora ambapo wateja hutembelea kuchagua, na kukagua ili kufanya manunuzi.

Vitu vya ndani kama makochi yaliyotengezwa vizuri na kuwekwa vitambaa venye rangi ya kuvutia, yakiwa na mito yake, pamoja na vitanda vya kulalia; vyote hivi, vikiwa vimeweka sehemu ambayo wateja wanaweza kuangalia na kununua kwa ajili ya matumizi yao

Eneo linalojihusisha na uuzaji wa vitu vya ndani kama: viti, makochi yaliyotengenezwa vizuri na kuwekwa vitambaa vya kuvutia yakiwa na mito yake, pamoja na meza. Vyote hivyo vikiwa vimewekwa vizuri katika sehemu ambayo wateja wanaweza kupita kuangalia na kufanya manunuzi.

Vitu vya ndani, ikiwa ni pamoja na meza iliyozungukwa na viti vingi, ambayo hutumiwa kwa ajili ya kulia chakula, pembeni yake kukiwa na kabati ambalo huwa linatumika kwa ajili ya kuhifadhi vyombo, likiwa limetengenezwa vizuri kwakutumia mbao nakupakwa rangi inayo vutia, ambapo wateja hununua nakuweka katika maeneo ya nyumbani kwa ajili ya matumizi.

Wauzaji wa samani za ndani za aina tofauti, ikiwemo makochi, meza na viti zikiwa zimewekwa katika eneo kubwa la chumba, ambapo huruhusu wateja kupita , kuangalia, kukagua na kuchagua kwaajili ya kufanya manunuzi.

Makochi mengi yaliyotengenezwa vizuri kwa kutumia vitambaa vyenye rangi ya kuvutia, pamoja na kitanda kikubwa kikiwa na mito yake. Vitu hivyo vyote vikiwa vimewekwa katika eneo maalumu ambalo mteja anaweza kupita kuangalia na kufanya manunuzi.

Wauzaji wa makochi na viti yaliyo na vitambaa na rangi za kuvutia ikiwemo nyeupe, nyeusi na kijani; wakitumia eneo kubwa la wazi la nje katika kuonyesha bidhaa hio kwa wateja kuweza kuchagua, kukagua na kufanya manunuzi.

Chumba cha maonyesho ya samani za ndani, kikiwa na viti na meza ya kulia chakula pamoja na viti vya kupumzikia ikiwa na mito ambapo wateja hupita kuangalia pamoja na kukagua samani hizo kwa ajili ya manunuzi.

Wauzaji wa vitu vya ndani ikiwa ni pamoja na viti, makabati na vitanda; vikiwa vimerembwa katika chumba ili kuvutia wateja wakiwa wanapita kuangalia, kukagua na kuchagua kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Wauzaji na wasambazaji wa vitu vya ndani, ikiwa ni pamoja na viti, meza, makochi pamoja na makabati, yaliyopangwa vizuri katika muonekano wa kuvutia wateja, na vilivyowekwa katika chumba kikubwa ambacho watu hupita kuangalia, kukagua pamoja na kuchagua vitu kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya uuzaji wa vitu vya ndani; ikiwa ni pamoja na meza, stuli, na makochi yaliyotengenezwa vizuri, na kuwekwa vitambaa vyenye rangi ya kuvutia pamoja na mito yake. Vikiwa vimepangwa vizuri ili kuvutia wateja wanaokuja sehemu hiyo kuangalia na kufanya manunuzi.

Makochi mengi yaliyotengenezwa vizuri, kwakutumia vitambaa vyenye rangi inayovutia na juu yake kukiwa na mito, huku nyuma ikiwepo meza pamoja na viti, vitu hivyo vikiwa vimepangwa katika eneo la wazi, ambapo wateja huweza kutembea kwaajili ya kuangalia, pamoja na kufanya manunuzi.

Sehemu inayojihusisha na uuzaji wa vitu vya ndani, ikiwa na meza pamoja na stuli, ambazo zimetengenezwa vizuri kwa kutumia mbao, ikiwa zipo tayari kwa ajili ya wateja kutoka sehemu mbalimbali, kupita kuzichagua na kufanya manunuzi.

Duka kubwa la uuzaji wa samani za ndani, linaloitwa "ASHLEY FUNITURE HOMESTORE", likiwa na bidhaa nyingi za makochi, meza, makabati, na mito, pamoja na mabango ya matangazo na ofa.

Eneo la hoteli ambalo hutumika kwa ajili ya mapokezi ya wageni wanaotoka katika sehemu mbalimbali wakiwa na malengo tofauti, kama: kutembea familia, kazi pamoja na utalii; wakija hapo kwa ajili ya kutafuta huduma ya malazi.

Mhudumu wa hoteli akiwa amevaa sare katika chumba maalumu kinachotumika kupokea wageni, kukiwa na makochi pamoja na meza ambavyo wageni hukaa na kupumzika, wakiwa wanasubiri kupata huduma ya vyumba vya kulala.

Wageni kutoka katika maeneo ya ndani na nje ya nchi wakiwa wamesafiri kwa malengo tofauti, ikiwa ni pamoja na kazi, kutembelea familia, pamoja na shughuli za kiutalii; wakiwa wamesimama katika eneo la mapokezi la hoteli, wakisubiri kupata huduma ya malazi pamoja na chakula.

Eneo la hoteli likiwa na meza pamoja na viti vingi vilivyopangwa vizuri kwa kuvutia, sehemu ambayo wateja huenda kwaajili ya kupumzika, kupata chakula pamoja na vinywaji, ikiwa na baadhi ya wateja wakiwa katika eneo hilo kwaajili ya kupata huduma.

Duka dogo lenye bidhaa zikiwemo nyanya, karoti, mbogamboga pamoja na matunda, ambapo wateja wa maeneo ya karibu huenda kujinunulia mahitaji kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Sehemu ambayo inajihusisha na uuzaji wa bidhaa, ikiwa na mazulia mengi yenye rangi na mitindo ya aina tofauti, ambayo hutumika kama mapambo, yakiwa yamewekwa sehemu ambayo wateja wanaweza kuchagua na kufanya manunuzi.

Eneo la soko, lenye meza nyingi zilizotengenezwa kwa mbao na miti, zikiwa na paa juu yake, kwaajili ya kukinga na mvua pamoja na jua, huku wateja wakijipatia bidhaa kama nyanya, mboga mboga, matunda na mayai kwaajili ya matumizi ya nyumbani.

Soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na nafaka kama maharage na mchele, zilizohifadhiwa vizuri kwenye mifuko na kuwekwa bei juu yake, huku kukiwa na muuzaji, pamoja na mteja aliyekuja sokoni hapo kwa ajili ya kujitafutia mahitaji muhimu.

Soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zikiwemo: ndizi, maboga pamoja na matunda kama maembe na mapapai. Kukiwa na wauzaji waliojifunika kwa miamvuli kujikinga na jua kali, pamoja na wateja wengi wakiwa wanafanya uchaguzi wa mahitaji kwa ajili ya kununua.

Soko la wauzaji wa bidhaa kukiwa na moja ya mfanyabiashara akiwa ameshikilia vitunguu mkononi huko vingine vikiwa vimepangwa kwenye vindoo vya ujazo tofauti kwa ajili ya wateja kufanya manunuzi.

Soko kubwa la uuzaji wa bidhaa likiwa na wauzaji pamoja na wateja waliotoka katika sehemu mbalimbali kwa ajili yakupata mahitaji yao muhimu ikiwani pamoja na matunda yaliyopo hapo kama mananasi maepo, ndizi pamoja na matikiti maji.

Soko la bidhaa likiwa na wauzaji wengi, wakiwa wanapanga mazao mbalimbali ikiwemo viazi, katika vyombo vyenye ujazo tofauti, huku wamejifunika pua zao kwa barakoa kujikinga na mavumbi tayari kuwauzia wateja.

Soko kubwa linaojihusisha na uuzaji wa bidhaa zikiwemo za kupikia kama; nyanyachungu, hoho, karoti, nyanya, pamoja na maharage. Ambapo wateja kutoka sehemu mbalimbali hupita na ajili ya kufanya ya manunuzi ya mahitaji muhimu.

Soko linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nyanya, vitunguu, viazi vikiwa vimepangwa katika vyombo vyenye ujazo tofauti pamoja na karoti zilizopangwa kwa idadi; ikiwa ni tayari kwa wateja kuja kufanya manunuzi.

Eneo la soko ambalo hujihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za urembo pamoja na mapambo ikiwa ni pamoja na picha ambazo zimechorwa na wasanii mbalimbali, sehemu ambapo wateja wengi hupita kwa ajili ya kuangalia na kufanya manunuzi.

Eneo la soko la uuzaji wa bidhaa, likiwa na muuzaji pamoja na mteja akiwa anachagua nyanya kutoka katika vyombo vilivyotumika kuhifadhi kwa ajili ya kununua, huku wamejikinga na juakali kwa kutumia miavuli.

Sehemu ya kuuzia bidhaa, iliyo na mikanda ya kuvalia suruari, ikiwa imetundikwa vizuri pamoja na viatu vya saizi na rangi tofauti vikiwa vimetundikwa pia, sehemu ambapo, wateja huenda kwaajili ya kuchagua na kufanya manunuzi.

Soko kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mballimbali, ikiwa ni pamoja na nyanya, mbogamboga na hoho, kukiwa na muuzaji aliyekaa akiweka nyanya kwenye vifungashio, kwa idadi maalumu, kwaajili ya kuziweka tayari kwa wateja kufanya manunuzi.

Eneo la soko ambalo hujihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na malimao, viazi, pilipili, nyanya, pamoja na vitunguu, huku kukiwa na wauzaji wengi, waliokaa tayari kwaajili ya kuwahudumia wateja, wanaokuja sehemu hiyo kwa lengo la kujipatia mahitaji.

Soko kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa, ikiwa; ni pamoja na matunda kama ndizi, maembe, pamoja na mananasi; kukiwa na wauzaji ambao wapo tayari kuwahudumia wateja wanaokuja kufuata mahitaji sehemu hiyo.

Duka linalojihusisha na utoaji wa huduma za kifedha ikiwa ni pamoja na M-Pesa, ambapo wateja na watumiaji wa simu za mikononi huweza kufanya miamala mbalimbali kama: kutuma na kutoa pesa, kulipia bili pamoja na bidhaa.

Mteja akifanya malipo ya kiasi cha shilingi elfu sitini na mbili kwa kutumia kifaa cha kieletroniki cha pesa pali kwa kupitia kadi yake ya bank ambapo pesa itakatwa moja kwa moja kutoka katika akaunti yake.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wakiwa ndani katika eneo la jikoni ambalo lina meza, pamoja na makabati yaliyotundikwa juu, huku kukiwa na viti ambavyo hutumiwa kwa ajili ya kukalia, na ukutani zikiwa zimebandikwa picha kwa ajili ya mapambo.

Majengo makubwa na marefu, yenye uwezo wa kuhimili watumiaji wengi, na ujenzi wake hufanyika katika eneo dogo. Ambayo hutumika kwa mahitaji mbalimbali ikiwa ni pamoja na makazi, na shughuli za kiofisi, kwa kukodisha au kumilikiwa moja kwa moja.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa nguo kukiwa na suruali zilizokunjwa vizuri pamoja, na masharti yaliyoning'inizwa. Huku juu yake kukiwa na bango linaloonyesha kuwa na punguzo ya asilimia arobaini kwa wateja watakaonunua.

Duka kubwa la uuzaji wa bidhaa likiwa na viatu vingi vyenye muonekano mzuri kwa jinsia za kike na kiume, watoto na wakubwa vikiwa na rangi nyeupe, nyeusi, buluu pamoja na pinki.

Duka kubwa linayojihusisha na uuzaji wa nguo ikiwemo makoti, mashati pamoja na suruali zikiwa zimepangwa na kutundikwa vizuri kurahisishia wateja wakati wa kuchagua huku nyingine zikiwa zimevalishwa kwa midoli ili kuonyesha mfano kwa jinsi zitakavyoonekana zikiwa katika mwili .

Duka kubwa uuzaji wa bidhaa, likiwa na viatu, kofia zenye rangi tofauti pamoja na nguo za kuvaa, vikiwa vimetundikwa na kupangwa vizuri huku nyingine zimevalishwa kwenye midoli, ili kuvutia wateja na kuonyesha jinsi zitakavyoonekana zikiwa mwilini.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa nguo ikiwa ni pamoja na makoti, mashati na suruali; zikiwa zimepangwa na kuning'inizwa vizuri ili kuwezesha wateja kuona kirahisi wakati wakichagua ili kufanya manunuzi.

Duka kubwa lenye bidhaa nyingi, zinazotumika nyumbani na maofisini, ikiwemo: chakula, mafuta, sabuni, na vifaa. Kukiwa na wateja wengi wanaotembea kuangalia, kufanya MANUNUZI pamoja na kulipia.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa nguo, zikiwa zimekunjwa na kupangwa vizuri, huku kukiwa na makoti yaliyotundikwa ili kuwezesha wateja wanaokuja dukani hapo kuona kirahisi wakati wakichagua kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Duka linalo jihusisha na uuzaji wa nguo za watoto pamoja na viatu vya aina mbalimbali, vikiwa vimetundikwa na kupangwa vizuri ili kuwezesha wateja kuona kirahisi wakati wa kuchagua, kwaajili ya kufanya manunuzi.

Duka kubwa la uuzaji wa bidhaa za nyumbani na maofisini ikiwemo ni pamoja na vyakula, vinywaji, vitu vya nyumbani pamoja na vifaa vya kielektroniki ambapo, wateja huruhusiwa kujihudumia wenyewe na kwenda kufanya malipo.

"Mayonnaise" ikiwa kwenye chupa iliyofungwa vizuri, ambayo hutumika katika kuongeza ladha kwenye chakula, ikiwa ndani ya duka kubwa ambalo linajihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na vyakula, vinywaji, na vitu vya nyumbani.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vyakula, vinywaji na vitu vya nyumbani, kukiwa na mteja ambae ameshikilia kikapu anachokitumia kwa ajili ya kuweka bidhaa ambazo anazichagua, kwa ajili ya kwenda kuzilipia.

Duka inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa ikiwa ni pamoja na vinywaji aina tofauti kama maji, soda pamoja na juisi zilizohifadhiwa katika chupa na maboksi yenye ujazo tofauti ikiwa zimepangwa vizuri kwa ajili ya wateja kuja kufanya manunuzi .

Soko kubwa la uuzaji wa bidhaa zinazotumika majumbani na maofisini, ikiwa ni pamoja na; chakula, vinywaji, vitu vya nyumbani, pamoja na vifaa vya kielektroniki. Ambapo vimepangiliwa vizuri ilikuwezesha wateja kuona kirahisi wakiwa wana jihudumia na kuchagua.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa kwenye mifuko iliyofunikwa na kupangwa vizuri, huku kukiwa na vikaratasi vilivyo na maelezo ya bidhaa hizo, pamoja na chombo kinachotumika kupimia wakati wateja wakifanya manunuzi.

Duka kubwa likiwa na bango nje lililoandikwa LIQUOR STORE ambalo hujihusisha na uuzaji wa vinywaji vya aina mbalimbali vyenye vilevi ikiwa ni bidhaa kuu ambapo wateja huenda kwa ajili ya kununua na kutumia katika maeneo ya nyumbani na sehemu nyinginezo.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali likiwa na picha zilizobandikwa nje zikionyesha baadhi ya bidhaa zinazopatikana pamoja na mawasiliano ambapo wateja huweza kuingia ndani na kuchagua mahitaji yao kisha kufanya manunuzi.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa ikiwa ni pamoja na dawa za meno za aina mbalimbali, ambazo hutumika katika kusafisha pamoja na kulinda afya ya kinywa, ambapo wateja hupita kwa ajili ya kuchagua kampuni wanayohitaji na kufanya manunuzi.

Duka kubwa wauzaji wa bidhaa za aina tofauti ikiwemo chakula, vinywaji na vitu vya nyumbani ikiwa zimehifadhiwa katika vifungashio maalum na kuwekwa katika mpangilio mzuri kuwezesha wateja kuzifikia kirahisi na kujihudumia.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa kwenye vifungashio na kupangwa vizuri, huku kukiwa na wateja wanaotembea kuangalia bidhaa, kuchagua, pamoja na kufanya manunuzi.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama chakula pamoja na matunda, vikiwa vimepangwa vizuri kwa kuzingatia aina, ili kuwezesha wateja wanaokuja sehemu hiyo kuona na kuchagua kirahisi kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Duka la bidhaa zinazotumiwa na binadamu, ikiwemo chakula, vinywaji na vifaa vya nyumbani, vikiwa vimehifadhiwa katika vifungashio maalumu vyenye maelezo husika, huku vimepangwa vizuri kuwezesha wateja kuona kirahisi, kuchagua na kufanya manunuzi.